Matumizi ya madawa ya kitambo amabayo ni miti shamba ili kuhimarisha hali ya afya. Kuna mambo yaliyofungwa fungwa kwenye viijikaratasi mengi anayetumika baadae.

Daktari wa jinsia ya kiume amevalia mashini inayomsaidia kumpa mwangaza na koti la kala nyeupe. Anamsaidia mwanamke anayeonekana kuwa mgonjwa wameketi ana kwa ana wakizungumza.

Ni katika hospitali wahudumu wa afya wanapeana chanjo. Kuna wamama waliovalia barakoa ili kujikinga, Wana wameketi kwenye viti wanapokea huduma kutoka kwa wahudumu wa afya.

Dawa yenye rangi ya manjano imeshikwa kwenye mkono wa mwanadamu. Inatumika kutibu naonjwa kadha wa kadha inapomezwa kupitia kwa mdomo. Inasaidia mwili iimarike.

Watu waliovalia mavazi meupe ya kujikinga kutokana na upulizaji wanao fanya hili kuepusha magonjwa, kadhaa wa kadhaa katika hospitali na majumba ya watu, wanafanya kazi yao vyema.

Mwanadamu mwenye jinsi ya kiume ambaye ameshikilia mkongojo, amesimama kwa mlango wa kuingia kwenye msala tatu kadha, anatabasamu na anajishikilia kwenye kuta.

Ushirikiano na umakini wa hali ya juu unaendelea miongoni mwa wahudumu wa afya ambao wamevalia sare ambayo inayofanana, kuna uelewano mzuri katika mawasiliano yao wanaopasua na kuifanya kwa umakini mkubwa ili kutengeneza afya ya mgonjwa, matibabu yanaonekana kwenye mandhari ya nyuma.

Msichana mdogo ameketi kitandani anatazamana ana kwa ana na mwanamme ambaye anaonekana kua daktari ,anamshikilia mkono anamuuliza maswali ,wako kwenye hospitali .

Tenti ambapo huduma ya afya inapeanwa, mama anadungwa chanjo kwenye mkono wake wa kushoto, kwenye nyama mingi ili kumzuia asipate ugonjwa wowote kama kinga cha mwili.

Mwanamke mwenye umri wa kati ambaye amevalia sare la samawati ameshika viumbe ambazo vinamtumia kusaidia kupeana afya kwenye wale wanaohitaji. Ameonekana kuwa na furaha mingi.

Mtoto mchanga ambaye bado hajakomaa amebebwa na mama yake ambaye anamshikilia anapopewa chanjo na mhudumu wa afya ambaye amevalia glavu ili kumsaidia kujikinga.

Mtamaduni kulingana na vile viungu ambavyo ameshika sehemu ya mkia iliyotengenezwa vizuri, ameketi kwenye mkeka wake na ana baadhi ya vitu anazotumia kuendelesha uganguzi wake.

Daktari wa meno ameketi amevalia sare. Anaangaliana ana kwa ana na mgonjwa akimwelekeza uzuri wa meno yake na jinsi anavyofaa kufanya ili awe na meno nzuri itakayomsaidia kuwa na afya nzuri. Anamsikikiza kwa makini.